Boksi kubwa la dawa ikiwa na picha ya mnyama aina ya mbwa na paka, ikiwa na maelezo mbalimbali ya namna ya kutumia dawa hiyo, hii ni namna nyepesi inayotumika kwa utumiaji wa dawa wakulima na wafugaji kujua namna ya kutumia dawa hiyo.

Jengo kubwa la kisasa lenye nembo ya mnyama twiga sehemu ya mbele likiwa na mabango ya matangazo na dawa za mifugo ya chakula na mbegu bora za mazao ya pembejeo na kilimo. Hiki ni kiwanda au taasisi ya uzalishaji wa mazao yenye lebo hiyo ambayo hutumika kusafisha mazao kwa wakulima.

Dawa maalumu kwa ajili ya mifugo ya ng'ombe inayouwa wadudu wanaoshambulia mifugo kama mbung'o ikiwa imewekwa kwenye chupa imara la plastiki na picha inayotoa maelekezo ya matumizi ya dawa hiyo kwa mfugo kama ng'ombe, hii ni namna nyepesi ya kuhifadhi dawa na uuzaji mwepesi kwa wakulima na wafugaji.

Dawa za mifugo na mimea, zikiwa ndani ya vifungashio vya makopo na maboksi yenye chapa mbalimbali za madawa na matumizi hayo, zimepangwa vizuri ndani ya rafu katika duka na kuuza na kununua bidhaa hizo hii ni namna nyepesi ya kuwarahisishia wakulima na wafugaji kupata dawa bora na sahihi.

Mwanaume na mwanamke wamesimama mbele ya jengo la wazi lenye paa la bati lililoshikiliwa na nguzo za miti, ambapo nyuma yao kuna mifuko mingi ya pembejeo za kilimo pamoja na madawa ya mifugo, yaliyopangwa kwa mpangilio wakihamasisha matumizi bora ya pembejeo na huduma za mifugo.

Boksi maalumu la dawa, linalojihusisha na utibu wa magonjwa ya ndani na ya nje yanayosababishwa na vijidudu. Ikiwa pembeni na chupa yenye maandishi mbalimbali, ya namna ya kutumia dawa hiyo. Hii huonesha jitihada za kuweza kuwasaidia watumiaji wa dawa kwa namna nyepesi.

Shamba kubwa la miti ya mapapai, ambayo imepangiliwa kwa mpangilio mzuri, likiwa limesafishwa na huku miche hiyo ikiwa imebeba matunda ya mapapai yaliyo iva, tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Shamba la migomba lililopandwa kwa mpangilio mzuri huku mikungu ya ndizi ikiwa imewekwa na kushikishwa kwenye miti karibu na shamba, mandhari ya shamba kubwa inaonyesha mbinu za kisasa za kilimo cha bidhaa za fedha na jitihada za wakulima kuongeza uzalishaji wa mazao kwa uangalifu mkubwa kwa ajili ya biashara.

Toroli limejaa pilipili zenye rangi ya njano na nyekundu likiwa katikati ya shamba huku limebebwa na mkulima wa jinsia ya kiume. Hii inaonyesha namna gani wakulima hutumia toroli katika ukusanyaji na uchakataji wa zao la pilipili kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa lililojaa mimea iliyo na kijani kibichi ya viazi, ambapo kwenye eneo tayari wameanza kuvuna na kuvikusanya viazi hivyo kwa mafungu. Hii huonyesha namna gani uchakataji wa zao na kuliandaa na kulikusanya kabla ya kulipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke akiwa amesimama ameshikilia mahindi huku nyuma yake kukiwa na mahindi mengi yameanikwa kwenye turubai. Hii ni njia bora na ya asili ya kuyachakata mahindi kuyahifadhi kabla ya kuyafikisha sokoni kuuzwa.

Ndani ya shamba kubwa la vitunguu vilivyo pangiliwa kwa mstari, vikiwa vimefikia mda wake wa kuvunwa; kuna mkulima aliye chuchumaa akivuna vitunguu hivyo, hii ni njia ya kisasa ya uvunaji ambayo hutumia mikono ili kurahisisha uvunaji na upatikanaji wa vitunguu vilivyo bora na imara.

Watu wa jinsia mbalimbali wa kike wa kiume, watoto kwa wakubwa wakiwa wameinama katika vibehewa vilivyo kusanya zao la kahawa, wakichambua zao lililoiva na kuweka kwenye mifuko tayari kwa kuchakatwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke akiwa anapakia zao la kahawa katika vipimo mbalimbali vya ndoo, mabeseni, ikiwa katika soko. Hii ni namna ya asili inayotumika maeneo ya vijijini, katika uuzaji wa vipimo vya mazao ya kahawa kwa ajili ya kupelekwa kiwandani au sokoni kuuzwa.

Nyanya nyekundu na zilizoiva zimewekwa kwa makini ndani ya makapu, ya plastiki huku wakulima wakiwa wameketi wakiwa nyuma, wakiwa wanapakia nyanya hizo kwa ustadi na uangalifu mkubwa, shughuli hii inaonesha jitihada za wakulima katika ukusanyaji, maandalizi na biashara ya mazao kupeleka sokoni.

Mkulima akiwa amepangilia zao lake la kabichi kwa ajili ya kulikusanya na kulisafirisha na kulipeleka sokoni, hii ni namna ya ukusanyaji wa mazao haya kabla hayajapelekwa sokoni.

Mkulima wa kiume akiwa ameshika trekta ndogo ya kusukuma kwa mkono akilitumia kulima katika shamba lenye udongo wa wazi bila miche na mimea, ikionyesha matumizi ya mashine nyepesi katika maandalizi ya shamba.

Mashine ndogo ya aina ya jenereta ikiwa angani katikati ya shamba ikichimba. Mashine hiyo hutumika katika kuchimba kwa ajili ya kupandikiza miche mbalimbali kwenye shamba, hii huonyesha teknolojia inayotumika katika kuandaa mashamba kwa kutumia mashine ili kuongeza ufanisi na tija katika kilimo.

Mashine ya kisasa iliyoko katikati ya mazao yaliyosimama, ambayo hutumika kupulizia dawa katika majani ili kuua vijidudu vinavyoshambulia mimea hiyo. Hii ni teknolojia ya kisasa inayotumika katika kupulizia dawa kwa uzaidi na kwa ufanisi mzuri.

Kifaa cha plastiki chenye mduara wa pembe nne kikiwa na matundu kwa juu ambapo kuna mimea imeota, kilichoungamanishwa na mfumo unaopitisha kemikali na maji katika mimea hiyo. Hiki ni kilimo cha kisasa kinachotumia katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuongeza uzalishaji kwa kutumia udongo mchache na maji machache.

samaki mzuri wa kuvutia mwenye muonekano kama wa pundamilia, akiwa amehifdhiwa na kufugwa ndani kwa ajili ya kuwa kivutio, hii ni namna ya ufugaji ambayo hufuga samaki wanaovutia kama mapambo ya nyumbani ofisini na katika taasisi kubwa.

Samaki wa kuvutia wenye kupendeza wakiwa ndani ya mandhari, ndani ya kifaa kinacho tumika kuhifadhi chenye kioo. Kifaa hichi hutumika kuhifadhi samaki na kuwafuga majumbani mwa watu. Ni teknolojia ya kisasa inayotumika katika ufugaji wa samaki wanaokuwa mapambo na vivutio.

Watu wakiwa wamekusanyika katika maeneo mbalimbali ambapo kuna zao la mpunga likiwa limehifadhiwa ndani ya viroba vilivyojaa, hii ni ishara ya namna ambavyo vyakula hutoka kwa wananchi na uhifadhi madhubuti kwa ajili ya kukinga bidhaa hizo.

Mkulima wa kiume ameinama akiangalia kwa makini mimea iliyopandwa kwenye kitalu ndani ya bustani ambacho kimezungushwa kwa wigo wa nyasi mandhari hii inaonyesha utunzaji wa mazao na mazingira ya kilimo cha mbogamboga kwa njia endelevu ya asili hasa maeneo ya kijijini.

Daraja dogo lililojengwa kwa mbao likiwa ndani ya msitu wenye miti mingi ya asili, daraja hilo linaunganisha pande mbili za njia ndogo ya kutembea kwa miguu ikiwa sehemu ya mazingira ya misituni inayohifadhiwa na kutumika kwa shughuli za uhifadhi na utaali wa asili.

Watu wanne, mmoja akiwa amekaa akiangalia kitalu cha miche ambayo imefika muda wa kung'olewa na kwenda kupandikizwa katika maeneo mbalimbali. Hili linachangia harakati za kuwezesha na uhifadhi wa miti na upandaji wa miti, ili kupambana na changamoto zinazosababishwa na hali na mabadiliko ya mazingira.

Mimea yenye kijani kibichi ikiwa imechipuka vizuri ndani ya matundu ya kifaa maalumu cha plastiki chenye umbo la pembe nne, kikiwa sehemu ya mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji ambapo mimea inalishwa virutubisho bila kutumia udongo.

Mabomba yaliyolazwa kwenye rafu mbalimbali yakiwa na matundu ambapo kuna sistimu ya kemikali imeunganishwa kwenye mabomba hayo, huku kuna mimea imepandwa kwenye rafu ya tatu ya juu, hii huonyesha kilimo cha kisasa kinachotumia kemikali bila udongo katika kuzalisha mazao mbalimbali ya kilimo.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa yako mabomba yaliyo lazwa kwenye vitalu, yakiwa na mboga zinazotokezea kwenye matundu, mabomba hayo yakiwa yameunganishwa na mfumo maalumu wa kupitisha kemikali na maji, hiki ni kilimo cha kisasa, kinacho tumia kemikali na maji maji pasipo kuwa na udongo kinacholeta tija na mavuno mengi katika kilimo cha kisasa.

Ndani ya kifaa kilicho na muundo wa ndoo kuna mimea iliyoshikizwa kwa pembeni huku mizizi yake ikimea kuelekea humo ndani. Hiki ni kilimo cha kisasa, ambacho kinatumia kemikali na maji pasipokuwa na udongo, kwenye kuendeleza na kukuza tija katika soko sekta ya kilimo.

Ndani ya jengo kubwa la kiwanda, kuna uyoga mwingi umeoteshwa, na huku ukifunikwa na taa na kupewa virutubisho wezeshi; hiki ni kilimo cha kisasa kinachozalisha uyoga kwa ajili ya matumizi ya maabara, viwandani, kutengeneza dawa na chakula kwa wanyama, lakini pia kwa binadamu.

Wakulima ndani ya jengo la kilimo la kisasa wakiwa wakikagua na kutazama mimea yao iliyoshikwa na kuning'inizwa juu ili iweze kukua kwa wima hichi ni kilimo cha kisasa kinacholeta tija katika mazao mbalimbali kwa ajili ya viwanda

Trekta la kisasa likiwa ndani ya shamba kubwa lililopangiliwa kwa mistari, ambapo linapita na kufanya palizi na kunyunyizia dawa kwa ajili ya kuuua wadudu wanaomnyemelea zao hilo. Hiki ni kilimo cha kisasa kinachotumika teknolojia na vifaa bora katika kuongeza tija katika kilimo cha biashara.

Ng'ombe wa kisasa wa maziwa, wakiwa wamepangiliwa kwenye maeneo tofautitofauti ndani ya jengo kubwa la kisasa. Mazingira yakiwa safi na ng'ombe hao wakiwa wamenawiri, ikionesha ni ufugaji wa kisasa ambao unatumia njia za kisasa katika kuwezesha kupatikana kwa maziwa mengi.

Uyoga mwingi umeota wa aina moja katika jengo kubwa la kilimo, hii huonyesha juhudi za viwanda katika uchakataji na upatikanaji wa mimea hii ya uyoga katika matumizi mbalimbali, kwa ajili ya kutengenezea dawa, virutubisho na vitu vingine, hata makutafiti wa kisayansi.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa, katika kilimo cha viwandani. Kuna mashine ambayo inavuna mazao na huku ikiyapakia mazao hayo katika gari linalobeba mizigo. Ni uvunaji wa kisasa unaoonekana katika maeneo ya viwandani kwa ajili ya bidhaa zinazotumika viwandani.

Mkulima akiwa kwenye bustani ya nyanya akipalilia kwa umakini huku mimea ya nyanya ikiwa imefungwa kwa kamba zikielekezwa juu kwenye miti ya kusaidia kukua zikielekea kwa wima. Mazingira haya yanaonesha hatua ya uzalishaji wa mazao shambani kwa njia ya asili ili kuongeza tija na ubora wa mazao.

Shamba kubwa lililokwisha kulimwa likiwa na matuta yaliyolimwa huku kuna mabomba yaliyo lala ulalo katikati ya tuta moja kwenda tuta jingine yakitoa matonematone yakimwagilizia shamba hilo. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumia mfumo wa umwagiliaji ambapo mabomba hayo yanasambaza maji na kufanya udongo uwe na unyevunyevu.

Mabomba yaliyolazwa ulalo pembezoni mwa miche inayochepuka ndani ya shamba lililolimwa vizuri, yakiwa yanatoa maji kwa matone madogomadogo yakinyunyuzia mazao hiyo yakihakisha yanapata unyevu. Kilimo hiki ni cha kisasa kinachotumia umwagiliaji wa kisasa katika kuleta tija katika kilimo cha kisasa.

Vifaa maalumu vya umwagiliaji vikiwa ndani ya shamba la kisasa, vikirusha maji kwa nguvu juu ya mimea na kuyatawanya pande zote kwa usawa. Mfumo huu wa kisasa wa umwagiliaji unaonyesha mbinu bora za kuongeza tija na uhifadhi wa maji kwenye kilimo.

Bomba lililotobolewa likichuruzisha maji kutoka kwake kuelekea kwenye shamba ambapo kuna mitalo imetengenezwa ikipeleka maji katika shamba hilo kwa ajili ya kumwagilia. Hiki ni kilimo cha kisasa kinachomwagilia mazao na uhifadhi wa maji katika mazao hayo muda wowote.

Kifaaa maalumu cha kumwagilia maji, kikiwa kimeunganishwa kwenye bomba lililolazwa juu ya shamba lenye mimea lililopandwa kwa mstari. Maji yanatoka kwa kasi na kumwagilia eneo kubwa kwa wakati mmoja. Mfumo huu unaakisi teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji unaotumika katika kuleta tija na kuboresha kilimo.

Ardhi kavu ikionekana wakati kukiwa na miti iliyokuwa mbalimbali na mlima wenye muinuko wa miti ya uoto wa asili wa miba na nyasi, hii huonesha mandhari ya maeneo ya msituni ambapo kuna ukame na mvua chache za msimu.

Uwanda unaovutia wenye uoto wa kijani, ulio na mimea ya asili wenye miti iliyotawanyika na mikusanyiko, na mabonde kukiwa na milima kwa mbali, ikiwa huonyesha asili ya mazingira mazuri yanayovutia katika sekta ya utalii.

Miti mirefu ya miiba ikiwa kwenye eneo lenye uoto wa nyasi fupi zilizonyauka, mandhari ni ya eneo la jangwa na ardhi ambayo inakutwa na ukame na ukosefu wa mvua katika eneo hilo hii huonyesha mazingira halisi katika maeneo yenye jangwa.

Mazingira ya mto mkubwa unaoenda maeneo mbalimbali ambapo umezungukwa na uoto wa asili wa kuvutia wenye kijani kibichi, miti mifupi na mirefu ukielekea katika uwanda. Hii huonyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira na misitu katika kutunza vyanzo vya maji.

Mbuzi wa kisasa, akiwa ndani ya eneo lenye nyasi fupi za kijani, akichunga kwa utulivu. Mazingira haya yanaonyesha ufugaji wa mbuzi wa kisasa unaolenga uzalishaji bora wa maziwa au nyama kwa kutumia malisho bora na mbinu za kisasa za ufugaji.

Vifaranga vya kuku vilivyoko ndani ya kikapu cha kubebea vikiwa vimetotoleshwa, hii ni namna ya kisasa ya ufugaji wa kuku ambayo hutumika katika viwanda na wafugaji wengi kwa ajili ya kutotoleshea na kubeba vifaranga hao kwa usalama.

Wakulima wawili wakiwa katikati ya jengo kubwa lililozungushwa kwa uzio wa bati, likiwa na uwazi na taa zinazowaka na vyombo vya kulisha vyakula, na kuku wengi waliosimama katika eneo lililosakafiwa kwa nyasi zilizonyauka. Hii ni namna bora ya ufugaji wa kuku inayoleta tija na maendeleo katika uwekezaji katika mifugo ya kuku.

Shamba kubwa limejaa mimea iliyopandwa kwa mstari huku mabomba yamelazwa wima juu ya shamba hilo kwa sehemu, kama sehemu ya mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji. Mazingira ya shamba yanaonekana kuwa na vitu yanaweza kutumika katika uchipushaji wa mbegu.

Mabomba ya umwagiliaji yanayopitisha maji yakiwa yamelazwa kwenye shamba mengi ambapo kuna miti inayochipuka, hii ni aina ya kilimo cha umwagiliaji kinachotumika katika kumwagilia mazao mbalimbali hasa katika nyakati za mwanzo za mazao katika upandaji.

Vyombo vya plastiki vyenye duara vikiwa vimejazwa udongo na ndani yake kuna mimea imechipushwa miwili katika kila chombo. Hii ni namna nyepesi inayotumika katika uandaaji wa mbegu na upandaji katika maeneo ya kuhifadhi misitu, mashambani, kwenye bustani mbalimbali..

Pembejeo maalumu kwa ajili ya kilimo cha nyanya, ikiwa imehifadhiwa kwenye mifuko maalumu ambapo ina picha ya zao hilo, ikionyesha namna zao hilo linaweza likashamiri endapo mkulima atachukua pembejeo hiyo. Hii ni namna nyepesi inayotumika katika ununuaji na uuzaji wa pembejeo kuwarahisishia wakulima kujua zao wanalolihitaji.

Mtalii wa kiume akiwa amesimama huku ameshika kinywa cha twiga ambapo twiga hao wamezungushiwa fensi ya chuma. Hii huonyesha namna ambavyo kumekuwa na uhusiano kati ya binadamu na wanyama pori katika kuendeleza sekta ya utalii.

Ndege wa kuvutia mwenye manyoya yenye rangi angavu, ametua juu ya tawi la mti akiwa katikati ya mandhari tulivu ya uoto wa asili. Mazingira yanatoa taswira ya uzuri wa wanyamapori katika mazingira yao ya asili na kivutio cha utalii.

Ndege mwenye miguu mirefu na mwili wa rangi nyeupe na nyeusi miguuni pake akiwa amesimama kwenye eneo la uwanja lenye nyasi fupi, mandhari hii inaonyesha urembo wa ndege wa porini katika mazingira yake ya asili.

Viboko wa aina mbalimbali, wakubwa kwa wadogo, wakiwa ndani ya maji ya mto au ziwa, wakiwa wametokeza vichwa vyao juu ya maji, huku sehemu nyingine za miili yao zikiwa zimezama. Manzari hii inaonyesha maisha halisi ya viboko katika mazingira yao ya asili ya maji wanapoishi.